Eneo kubwa la wazi lililopo katikati ya hifadhi ya msitu, lililozungukwa na miti pamoja na vichaka, lililopo pembezoni mwa bwawa la maji, linaloonyesha vifaa mbalimbali katika ujenzi na uzalishaji wa umeme, ikiashiria ni eneo la uzalishaji wa nishati ya umeme.

Kifaa maalumu kiitwacho transfoma, kitumikacho katika shughuli mbalimbali za umeme, kilichopo katikati ya nguzo mbili ndefu na vifaa mbalimbali vya umeme, kama waya.

Eneo kubwa la wazi lililo tengenezwa kwa miundombinu maalumu, lililozungukwa na eneo kubwa lenye hifadhi ya maji, mfano wa bwawa ama mto. Linalo onekana kuwa ni eneo la kutengeneza nishati ya umeme.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na majengo na mashine maalumu, lililozungukwa na hifadhi ya misitu, linaloashiria ni sehemu maalumu ya uzalishaji wa nishati ya umeme.

Ishara maalumu yenye herufi P, iliyotengenezwa katika umbo la duara, iliyopo mahususi kwa ajili ya barabarani, kuepusha watu kuweka hifadhi ya magari katika sehemu isiyohitajika.

Idadi kubwa ya magari ya aina tofauti na rangi mbalimbali, ikiwa inaonyesha msongamano wa barabara ipitayo katikati ya majengo marefu na wapita njia pembezoni.

Mtu aliyevalia vazi la kiakisi na viatu vyeusi aliyebeba mzigo tayari kuupakia kwenye bodaboda kama usafiri aliyezungukwa na majani marefu kiasi.

Mtu aliyevalia mavazi ya kisi ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na vifaa kinga mfano wakofia za kuendeshea usafiri, aliyeshika usafiri aina ya bodaboda iliyo chapishwa maneno yasomekayo (Bolt). Akiashiria ni mtu wa kutoa huduma za usafirishaji.

Watu waliovalia vifaa kinga pamoja na mavazi akisi, wakiwa katika hifadhi ya barabara na vifaa vya ujenzi kama machepe wakiashiria ujenzi wa barabara.

Watu wawili waliovalia mavazi akisi yaliyochapishwa kwa maneno (UBER), wakiwa wameshika usafiri wakiashiria kuwa ni watu wa kutoa huduma hiyo katika eneo la nje lililoandikwa pata betri iliyojaa.

Eneo maalumu lililotunza vifaa vilivyokwisha kutumika mfano wa: bilauli, vikombe pamoja na vibakuli; linaloonyesha ustadi wa kutunza mazingira kwa kuhifadhi taka hizo ngumu.

Eneo korofi lililozungukwa na idadi ya jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, ikiwemo mavazi akisi, wakiwa na vifaa mbalimbali yakiwemo: majembe na toroli, ikiashiria ufanyaji kazi na usafishaji wa eneo hilo.

Watu maalumu waliovalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi, waliopo katika gari linalotumika kuhifadhi ama kuwekea takataka katika maeneo ya mitaa, inayoashiria ni watu maalumu watumikao kwa ajili ya usafi na kukusanya takataka kama uhifadhi wa mazingira.

Eneo kubwa lililozungukwa na jopo la watu waliovalia nguo maalumu za rangi ya bluu, lililokuwa eneo ukorofi lililozungukwa na takataka; pamoja na gari maalum linavyoashiria kuleta takataka hizo, ikiashiria ni mfumo wa kusafisha ama kutunza mazingira.

Eneo kubwa la wazi lililoshamiri taka ngumu, lililozungukwa na nyasi fupi, kavu na majengo marefu, pamoja na nguzo za umeme, zikiashiria usimamizi mbovu wa takataka.

Vifurushi vilivyohifadhiwa katika vifungashio maalumu vyenye rangi tofauti ikiwemo manjano na nyeusi; vilivyopo nje katika eneo lililozungukwa na majengo, ikiashiria ni mfumo wa kutunza mazingira kwa kuhifadhi taka katika vifungashio hivyo.